Wachezaji wa soka waliovalia sare kamili ya mchezo huo wanaondoka uwanjani. Mashabiki wamejaa kwenye stadium ya uwanja huu pia.

Afisi ya pasipoti na usafiri, Professor Kitule Kindiki ambaye ndiye naibu wa rais, afisa wa polisi amevalia sare kamili ya polisi na barakoa, raia wawili wamebeba bahasha mikononi, maafisa wengine wa serikali wanaondoka ofisini humu .

Mwanadada wa kuuza vibanzi yuko chini ya mwavuli kubwa la biashara lililoandikwa jina la mwanasiasa hapa Kenya. Vilevile kuna watu wengine chini ya hilo mwavuli, mmoja amevalia kizimbao chenye kimeandikwa jina la huyo mwanasiasa.

Taka zimetapakaa kando ya barabara safi, iliyo pana na ya lami. Jua kali limechomoza. Kivuli cha gari kipo kwenye barabara.

Maafisa wa huduma namba wameketi kwenye viti, wanawahudumia raia waliopangwa foleni tarakilishi zipo kwenye meza iliyo na kitambaa cheupe wengi wa watu wamevalia barakoa.

Bendera ya taifa la Kenya wachezaji wamesimama wima wamevalia jezi nyeupe zilizoandikwa Kenya na nambari zao za uchezaji. Viti vya mashabiki vipo nyuma yao.

Rais wa taifa la Kenya amevalia kofia, shati na suruali ndefu nyeusi anasalimia umati wa raia wenye furaha wengi wao wakiwa kina mama. Bendera ya Kenya.

Mashabiki wa timu ya raga ya Kenya wanashabikia timu yao, wamevalia majezi yenye rangi za Kenya ambazo ni nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi, shabiki mmoja ameinua bendera ya kenya juu kwa juu.

Rais wa jamuhuri ya Kenya, daktari, William Samoei, Ruto, rais wa mahakama kuu, ya Kenya, Martha Koome, polisi amesimama wima, watu wengine wanawafuata unyo kwa unyo.

Bendera ya nchi ya Kenya yenye rangi nne zifuatazo, nyeusi, nyeupe, nyekundu, kijani kibichi. Mashabiki wanasherehekea na vilevile wamevalia nguo zilizo na rangi sawia na bendera hiyo.

Watu wameketi kwenye viti wanangojea huduma tofautitofauti kwenye ofisi ya huduma kenya wahudumu wanaotumia tarakilishi kwa vitengo mbalimbali vya huduma wanahudumia wakenya.